Katika kutoa elimu ya ufundi, wanafunzi mbalimbali wa rika tofauti na jinsia ya kike na kiume, wameketi kwa utulivu ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha. Wakiwa wanamsikiliza mwalimu anayekagua madaftari yao, kuangalia maendeleo yao.

Kundi kubwa la watu wazima wakiwa wameketi ndani ya darasa la kisasa juu ya madawati yao wa jinsia ya kike na kiume. Wameketi kwa utulivu wakiwa wanamsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao anayewafundisha kwa kutumia sauti.

Kundi la watu wazima wa rika tofauti na jinsia ya kike na kiume. Wakiwa wamesimama kwa ajili ya picha pamoja kwa tabasamu. Wamekusanyika kwa ajili ya kupeana elimu, ili kuongeza maarifa katika mambo mbalimbali.

Kundi la watu wazima wa rika tofauti wa jinsia ya kike na kiume, wamekaa kwa utulivu juu ya viti vya plastiki ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha iliyobandikwa makaratasi mbalimbali, wakimsikiliza kwa makini mwalimu anayefundisha kwa kutumia kompyuta mpakato mbele yao.

Kundi la watu wazima wa jinsia ya kike na kiume wa rika tofauti, wamesimama katika eneo la hema la wazi wakipata elimu juu ya umeme, kwa kutumia mfano wa taa zenye rangi ya kijani na nyeupe.

Watu wazima wa rika tofaut na jinsia ya kike na kiume, wamesimama kwa duara ndani ya heka lenye rangi nyeupe iliyofunikwa juu, wakiwa wanamsikiliza kwa makini mwalimu, aliyevalia nguo nyeusi wa jinsia kike akiwapatia maarifa mbalimbali.

Katika mwendelezo wa utoaji elimu kwa watu wazima kundi la watu wa jinsia tofauti wakiwa wanarika zinazofuatana; wamesimama wakiwa wanaangalia kwa makini mashine ndogo yenye rangi nyeusi, inavofanya kazi; mashine hii imewekwa juu ya meza yenye kitambaa cha rangi ya bluu.

Ndani ya darasa wanafunzi wa elimu ya watu wazima wameketi kwa utulivu juu ya dawati wakiwa wanajisomea kwa kutumia vitabu na madaftari yaliyopo juu ya meza zao, wanafunzi hawa wanapokea elimu bila kujali umri wao.

Ndani ya darasa kubwa sana lenye mwanga wa kutosha. Watu wazima wengi wamekaa kwa kutulia na wengine wamesimama, wa rika tofauti na jinsia ya kike na kiume; wakiwa wanasikiliza kwa makini mafunzo wanayopewa kwa ajili ya kuongeza maarifa.

Katika hatua ya utoaji wa elimu kwa watu wazima, mwanafunzi mmoja wa jinsia ya kike kwa usimamizi wa mwalimu wake anaandika mambo mbalimbali kwenye ubao mweusi, kwa kutumia chaki nyeupe huku wenzake wakiwa wanasoma na kuangalia kwa umakini mkubwa.

Watu wazima wakiwa wamesimama wakipokea elimu ya umeme jinsi inavyofanya kazi kupitia mwonekano wa taa wenye rangi za kijani na nyeupe, watu wazima hawa wanapikea elimu hii ya msingi bila kujali umri wao.

Kundi la watu wazima wa jinsia ya kike wakiwa wametoka kufundishwa jinsi ya kutumia cherehani, wakiwa kwa furaha wanamwangalia mwenzao mmoja akionyesha kwa vitendo aliyoelewa, akitumia cherehani ya rangi nyeupe kushona nguo ndogo yenye rangi nyekundu.

Watu wazima wa jinsia ya kike wakiwa wamesimama ndani ya hema, kwa furaha wanamtazama mwenzao waliotoka kupata naye mafunzo ya kutumia cherehani, kwa ajili ya kushona nguo mbalimbali ili kujiingizia kipato.

Katika muendelezo wa utoaji wa elimu ya watu wazima mwanafunzi wa jinsia ya kike akiwa anasimamiwa na mwalimu, anaandika maneno ubaoni kwenye ubao mweusi kwa kutumia chaki huku wenzake wakiwa wanasoma kwa uangalifu na umakini mkubwa.

Kundi la watu wazima wa rika tofauti na jinsia ya kike na kiume, wakiwa wamesimama ndani ya hema. Wakiwa wanafundishwa jinsi umeme unavyofanya kazi, kwa kutumia mfano wa taa ndogo zenye rangi nyeupe na kijani na wakiwa wanajifunza kwa umakini.

Kundi la watu wazima wakiwa katika sehemu ya wazi, wameketi kwa utulivu juu ya viti vya plastiki vya rangi ya buluu wakiwa na msikiliza mwalimu aliyefundisha kwa makini aliyesimama mbele yao, katika mazingira ya rangi ya kijani kibichi.

Ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha watu wazima mbalimbali waliovalia barakoa wa rika tofauti na jinsia ya kike na kiume, wakiwa wanajisomea kwa ajili ya kuongeza na kuimarisha maarifa yao ya kielimu.

Watu wazima wa rika mbalimbali wamekaa kwa utulivu wakiwa , na mwalimu aliyeketi mbele yao akitumia kompyuta mpakato kuwaelekeza; watu wazima hao wamekaa nyuma ya meza juu ya viti vya plastiki na darasa likiwa Lina mwanga wakutosha.

Watu wazima wa jinsia ya kike na kiume na rika tofauti wamesimama ndani ya heka lililofunikwa juu, wakiwa wanapata elimu na kuongezewa maarifa ya mambo mbalimbali na mwalimu aliyevalia nguo nyeusi aliyesimama katikati yao.

Elimu ya watu wazima ikiwa inaashiriwa ndani ya darasa, lenye wanafunzi wa rika tofauti na jinsia ya kike na kiume, waliomzunguka mwalimu mzee anayefundisha kwa kutumia makaratasi na peni ya bluu aliyekaa katikati yao.

Kundi la watu wazima waliosimama kwa ajili ya picha ya pamoja wakiwa wametabasamu, wa rika tofauti na jinsia ya kike na kiume. Wakiwa wamekusanyika kwa ajili ya kuelimishana kuhusu mambo mbalimbali yatakayoongezea maarifa katika ufugaji wao wa kazi.

Ndani ya darasa kuna watu wazima wa rika tofauti wa jinsia ya kike na kiume, walioketi kwa utulivu juu ya madawati yao, wakiwa wanapata elimu kutoka kwa mwalimu aliyesimama katikati yao, akiwa anafundisha kwa kutumia sauti.

Watu wazima wa rika tofauti na jinsia ya kike na kiume, wameketi kwa utulivu ndani ya darasa dogo lenye mwanga wa kutosha unaopita kwenye madirisha yaliyofungwa mapazia ya kupendeza, wakimsikiliza kwa makini mwalimu anayewafundisha jambo kwa kutumia ubao wa kisasa.

Duka la vitabu lenye rafu nyeupe zilizopangwa vizuri kwa utaratibu ,huku mteja wa jinsia ya kike amesimama karibu na rafu, akiangalia kwa makini vitabu kabla ya kuchagua. Mazingira ya duka hili ni tulivu na yanayovutia wapenzi wa kusoma na kujifunza kila siku.

Jengo la shule ya awali na chekechea, iliyochorwa picha mbalimbali za midoli yenye rangi ya kuvutia watoto wadogo kwa kurahisisha uelewa wao. Mwalimu akiwa anachungulia kwenye mlango, kwa kuangalia utulivu wa wanafunzi hao.

Shule ya awali ya watoto wadogo yenye majengo mazuri na safi, ikiwa imepambwa kwa sehemu za michezo zenye bembea za rangi tofauti, njia za kuteleza na eneo la kukimbilia vyote vikiwa katika mpangilio mzuri na unaovutia.

Shule ya awali ya watoto wadogo wa shule ya chekechea, yenye majengo mazuri na safi ikiwa wanabembea katika sehemu za michezo zenye bembea za rangi mbalimbali. ikiwa na njia za kuteleza na eneo la kukimbilia lenye nyasi fupi za rangi ya kijani, vyote vikiwekwa katika mpangilio mzuri na unaovutia katika usimamizi wa mwalimu.

Bembea ya chuma yenye rangi nyekundu ikiwa na viti vya plastiki vya rangi ya bluu, kijani na njano; imesimama kwenye uwanja wa michezo, michezo ya aina hii usaidia watoto wa shule za awali kukuza misuli yao, kuboresha usawa na kujifunza kushirikiana na wenzao.

Bembea ya plastiki ngumu na chuma yenye rangi ya njano, kijani na bluu ikiwa katika sehemu ya michezo ya watoto. Michezo ya aina hiyo husaidia watoto awali kukuza misuli yao, kuboresha ustawi wa mwili na kujifunza kushirikiana vizuri na wenzao.

Bembea ya chuma yenye viti vya plastiki vya rangi ya bluu, kijani, na njano zimesimama imara kwenye uwanja wa michezo. Michezo ya aina hii husaidia watoto wa shule za awali na chekechea kukuza misuli yao kuboresha usawa wa mwili na kujifunza kushirikiana na wenzao.

Bembea ya chuma yenye rangi nyekundu ikiwa na viti vya plastiki vya rangi ya bluu, kijani na njano, imesimama kwenye uwanja wa michezo. Michezo ya aina hii husaidia watoto wa shule za awali kukuzaa misuli yao, kuboresha usawa wa mwili na kujifunza kushirikiana vizuri na wenzao.

Shule ya awali ya watoto wadogo yenye majengo mazuri na safi, imepambwa kwa sehemu za michezo zenye bembea za rangi tofauti, njia za kutelezea na eneo la kukimbilia lenye nyasi fupi zenye rangi ya kijani kibichi, vyote vikiwa katika mpangilio mzuri na unaovutia.

Bembea ya chuma yenye rangi nyekundu ikiwa na viti vya plastiki vya rangi ya: bluu, kijani na njano; imesimama imara kwenye uwanja wa michezo. Michezo ya aina hii husaidia watoto wa awali kukuza misuli yao, kuboresha usawa wa mwili na kujifunza kushirikiana na wenzao.

Bembea ikiwa na viti vyenye rangi ya njano, bluu na kijani ikiwa katika sehemu ya michezo yenye mchanga mwingi. Michezo ya aina hii husaidia watoto kukuza misuli yao, kuboresha usawa wa mwili na kujifunza kushirikiana vizuri na wenzao.

Bembea ya chuma yenye viti vya plastiki vya rangi ya njano, bluu na kijani, imesimama imara kwenye uwanja wa michezo wenye mchanga mwingi. Michezo ya aina hii husaidia watoto wa shule za awali na chekechea kukuza misuli yao, kuboresha usawa wa mwili na kujifunza kushirikiana na wenzao.

Jengo la shule ya awali ya chekechea iliyosanifiwa vizuri kwa michoro mbalimbali yenye rangi tofauti tofauti, kwa ajili ya kuvutia wadogo. Huku mwalimu akiwa anaangalia darasani kwamba watoto wametulia na wamekaa kwa utulivu.

Majengo ya shule ya msingi yaliyosanifiwa vizuri na kupangwa kwa mpangilio unaopendeza huku wanafunzi wakitembea katika sehemu ya wazi iliyo na maua haya rangi ya kijani kibichi, yaliyopangwa vizuri sehemu hiyo hutumika kwa michezo na shughuli nyingine.

Kitabu cha shule ya msingi chenye maandishi madogo ikiwa na picha mbalimbali za mifano, kimechapishwa vizuri na kwa lugha rahisi, na ni nyenzo muhimu ya kusaidia elimu bora kwa wanafunzi wadogo wa shule ya msingi kwaajili ya kuimarisha uelewa wao.

Majengo ya madarasa ya shule ya msingi yaliyojengwa vizuri yakiwa na madirisha makubwa sana na milango, inayoruhusu mwanga na hewa ya kutosha kuingia ndani. Mbele ya madarasa haya kuna bustani yenye maua ya ranig ya kijani kibichi na nyasi fupi.

Mwalimu wa jinsia ya kike wa shule ya msingi, aliyejifunika na kitambaa cha rangi ya bluu bahari chenye maua ya rangi nyeusi, anafundisha kwa kuandika ubaoni; ubao huu ni mweusi na unaandika kwa chaki nyeupe.

Shule ya msingi iliyojengwa vizuri ikiwa na eneo la wazi kubwa lililopandwa miti mirefu, na maua ya rangi ya kijani kibichi yaliyopandwa kwa mstari wa kupendeza na yamekatwa vizuri. Sehemu hii ya wazi hutumiwa na watoto kwaajili ya michezo na shughuli nyingine.

Mwalimu wa shule ya msingi, anaelekeza wanafunzi kwa kutumia ubao mweusi uliopo nyuma yake alioandika kwa chaki zenye rangi nyeupe, anafundisha kwa umakini huku wanafunzi wakiwa wameketi kwa utulivu wakiwa wamevalia sale kwenye madawati yao ya mbao.

Mikebe na vibegi vidogo vilivopangwa vizuri kwenye kabati iliyokua na vyumba iliyotengenezwa kwa mbao ngumu, ikiwa ndani ya darasa la shule ya msingi. Mikebe hii inatumika kuhifadhi vitu mbalimbali kama vile madaftari na kalamu za kuandikia.

Kitabu cha shule ya msingi chenye picha mbalimbali kikiwa na maandishi yenye ukubwa yakiyoandikwa kwa kiswahili na kwa lugha rahisi, ni nyenzo muhimu ya kusaidia elimu bora kwa wanafunzi wa shule ya msingi ili kuimarisha uelewa wao.

Karatasi la shule ya msingi la rangi nyeupe likiwa na picha ya mamba na wanyama mdogo, ikiwa na picha pia ya mahesabu mbalimbali. Ambapo mwanafunzi amejaza na mwalimu amemsahisha kwa kalamu nyekundu kuonyesha maendeleo mazuri ya kazi zake.

Kitabu kidogo cha shule ya msingi; chenye karatasi ya rangi nyeupe, yakiwa na picha za watu na maandishi madogo yaliyochapishwa vizuri kwa lugha nyepesi. Kimekusudiwa kuwa msaada mkubwa kwa wanafunzi wanaoanza masomo yao ya shule ya msingi.

Ubao wa matangazo uliowekwa ukutani kwenye shule ya msingi ukiwa unaonyesha siku za wiki zilizopangwa kwa mpangilio, unawasaidia wanafunzi wa shule ya msingi kujifunza ratiba zao na kuimarisha uelewa wa mpangilio wa majuma ili kujua majukumu yao.

Majengo ya shule ya msingi yaliyosanifiwa vizuri kwa rangi nyeupe na bluu yakiwa na mapaa ya rangi nyekundu. Yamezungukwa na miti mirefu yenye majani mazito ya rangi ya kijani kibichi, huku mbele yake kukiwa na sehemu ya wazi kwa ajili ya michezo mbalimbali ya wanafunzi.

Mwalimu wa shule ya msingi wa jinsia ya kike, amesimama mbele ya darasa akiwa anafundisha kwa ubao mweusi ulioandikwa kwa chaki, anafundisha kuhesabu kwa kutumia vidole wanafunzi walioketi, ndani ya darasa juu ya madawati ya mbao.

Kitabu kidogo chenye karatasi nyeupe cha shule ya msingi, kikiwa kimechorwa picha mbalimbali zilizoandikwa maelezo kwa kuchapishwa vizuri kwa lugha rahisi. Ni nyenzo muhimu ya kusaidia elimu bora kwa wanafunzi wadogo wa shule ya msingi.

Vitabu vya shule ya msingi vyenye majalada ya rangi nyekundu, vimepangwa vizuri juu ya rafu zenye rangi nyeupe. Vikiwa vimechorwa na kuandikwa kwa maandishi rahisi. Hii ni nyenzo muhimu ya kusaidia elimu bora kwa wanafunzi wa shule ya msingi.

Korido safi yenye sakafu inayopendeza, inayopita pembezoni mwa madarasa ya shule ya msingi, yaliyopakwa rangi nzuri nyeupe inayong’aa kwa mwanga wa jua. Ikiwa na madirisha madogo na mlango kwa ajili ya upitishaji hewa na mwanga wa kutosha.

Majengo ya shule ya msingi yaliyosanifiwa vizuri kwa rangi ya kijani na nyeupe, yamezungukwa na miti mirefu huku mbele yakiwa yamepandwa maua ya rangi tofautitofauti katika sehemu ya uwazi; unaotumika kwa shughuli mbalimbali za watoto wadogo.

Katika sehemu mojawapo ndani ya shule ya msingi yenye kabati ya rangi nyeupe, mafaili mbalimbali yamepangwa juu yenye ukubwa tofauti na rangi ya bluu, nyeusi, kijani, na nyekundu. Mafaili haya hutumika kuhifadhi kumbukumbu za masomo na nidhamu za wanafunzi wa shule ya msingi.

Darasa la shule ya msingi lililosafi likiwa katika mazingira bora ya kujifunza kwa wanafunzi, huku madawati yamepangwa kwa mpangilio mzuri, yakielekea kwenye ubao mweusi uliopo mbele na ramani ya dunia ikiwa inaning'inia ukutani, ikiimarisha elimu ya kijiografia.

Darasa kubwa la shule ya msingi liliyosafi likiwa katika mazingira bora kujifunza kwa wanafunzi, huku madawati yamepangwa kwa mpangilio mzuri yakielekea kwenye ubao mweusi, na ramani ya dunia ikining'inia ukutani ikiimarisha elimu ya kijiografia.

Majengo ya shule ya msingi, yenye ngazi zinazopandisha juu na nyingine zinashuka chini zilizozuiliwa vizuri na chuma ngumu, majengo haya yapo pembeni ya nyasi ndogo zenye rangi ya kijani kibichi na maua yaliyopandwa katika sehemu ya uwazi.

Kitabu kidogo cha shule ya msingi kikiwa juu ya meza, kina makaratasi yenye rangi nyeupe yaliyochorwa picha mbalimbali, na maandishi madogo chini yake, yakiwa rahisi kufahamika na kusomeka. Ni nyenzo muhimu ya kuongeza uelewa kwa wanafunzi wa shule ya msingi.

Mwalimu wa shule ya msingi wa jinsia ya kike aliyevaa nguo za kupendeza, akiwa anafundisha kwa kutumia ubao mweupe uliopo nyuma yake aliouandika kwa kalamu yenye wino wa rangi ya bluu, mkononi ameshika karatasi.

Kitabu cha shule ya msingi chenye makaratasi meeupe yaliyochorwa picha mbalimbali, kikiwa na maandishi madogomadogo yaliyochapishwa vizuri kwa lugha rahisi. Ni nyenzo muhimu ya kusaidia elimu bora kwa wanafunzi wanaoanza elimu ya shule ya msingi.

Sehemu ya wazi ya shule ya msingi, ikiwa na miti mirefu ya maua ya rangi ya kijani kibichi yaliyopandwa vizuri. Sehemu hii ya wazi huletwa wanafunzi wa shule ya msingi kufanya shughuli mbalimbali kama vile michezo na kupangwa mstari.

Mwalimu wa shule ya msingi wa jinsia ya kike aliyejitangaza vizuri na nguo ndogo yenye rangi ya blue ikiwa na maua ya rangi nyeusi anafundisha kwa chaki nyeupe inayoandika kwenye ubao wa rangi nyeusi kwa lugha ya kiingereza.

Mwalimu wa shule ya msingi anaelekeza kwa kutumia ubao mweusi ulioandikwa kwa chaki nyeupe; akifundisha kwa umakini huku wanafunzi wakiwa wameketi kwa utulivu kwenye madawati yao. Mazingira ya darasa ni safi na yenye mwangaza wa kutosha, ukizingatia elimu ya msingi bora kwa watoto.

Ndani ya ofisi ndogo ya shule ya sekondari. Mwalimu wa jinsia ya kike aliyevalia nguo nyeusi, ameketi akiwa akamuelezea mwanafunzi kwa kutumia madaftari yaliyopo juu ya meza yake, ambayo pia kuna mafaili kwa ajili ya kumbukumbu.

Kitabu cha biolojia cha shule ya sekondari chenye daraja la njano na kijani, kikiwa na picha ya daktari akiwa anamtibu mtu macho, kimechapishwa vizuri kwa lugha rahisi, na ni nyenzo muhimu ya kusaidia elimu bora kwa wanafunzi wa sekondari.

Maabara ya shule ya sekondari, yenye miundombinu ya kisasa na vifaa vya kutosha, ikiwa na mwanga unaopita kupitia madirisha yaliyopo ndani ya maabara hii, ni safi na imepangwa kwa utaratibu mzuri, ikiakisi mazingira bora ya kujifunzia masomo ya sayansi kwa wanafunzi wa sekondari.

Walimu wa shule ya sekondari wakiwa ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha, wanasimamia mitihani inayofanywa na wanafunzi hao waliovalia sare za rangi nyeupe na suruali za bluu, wameketi kwenye madawati yaliyopangwa vizuri kwa mstari.

Katika shule ya sekondari iliyojengwa vizuri ikiwa na mabati yaliyoanza kuchakaa. Waalimu wawili wa jinsia ya kiume wakiwa wanapanga madaftari, kuyaweka kwenye karatasi za kaki zilizopo juu ya meza.

Wanafunzi wawili wa shule ya sekondari wakiwa wamevalia sare za kupendeza sana. Wamesimama ndani ya maktaba nzuri yenye vitabu vilivyopangwa kwa utaratibu kwenye rafu. Kwa utulivu wanachagua vitabu vya kujisomea ili kuongeza uelewa wa masomo yao.

Ndani ya darasa kubwa lenye mwanga wa kutosha, wanafunzi wa sekondari wa jinsia ya kike wameketi kwa utulivu, huku wamevalia sare za kupendeza za masweta mekundu, mashati meupe na sketi za rangi ya bluu.

Ndani ya ofisi ya shule ya sekondari, mwalimu wa jinsia ya kike, ameketi kwa utulivu huku mwanafunzi amechutama, akiwa anaelekezwa mambo kwa kutumia madaftari yaliyo juu ya dawati lake.

Maabara ya shule ya sekondari yenye miundombinu ya kisasa na vifaa vya kutosha ikiwa na mwanga wa kutosha pia ikiwa safi na imepangwa kwa utaratibu mzuri inaakisi mazingira bora ya kujifunzia masomo ya sayansi kwa wanafunzi wa sekondari.

Wanafunzi wawili wa jinsia ya kike wa shule ya sekondari wakiwa wamevalia sare za kupendeza wamesimama ndani ya maktaba nzuri yenye vitabu vilivyopangwa kwa utaratibu kwenye rafu, kwa utulivu wanachagua vitabu vya kujisomea ili kuongeza uelewa wa masomo yao.

Majengo ya shule ya sekondari, yaliyojengwa vizuri kwa tofali za kuchoma zenye rangi nyekundu, huku paa ikiwa imefunikwa vizuri na rangi ya kijani kibichi. Nje masweta yameanikwa vizuri chini ya jua, ambayo hutumika kama sare za wanafunzi wa sekondari.

Bweni dogo la shule ya sekondari, lenye sakafu ya rangi nyekundu safi ikiwa na madirisha yanayoruhusu mwanga kupenyeza kwenye vitanda vya chuma vilivyopangwa vizuri, vikiwa vimetandikwa na mashuka yenye rangi nyeupe. Katikati ya bweni hii kuna kiti na meza zinazoruhusu wanafunzi kujisomea.

Darasa kubwa sana la shule ya sekondari lenye taa na mwanga wa kutosha unaopita pia dirishani ukiakisi mwanga kutoka nje pia hewa inayopita inapulizia viti vya plastiki vya rangi ya bluu vilivyopangwa vizuri pembezoni mwa meza zenye kompyuta mpakato.

Maabara ya shule ya sekondari yenye mwanga wa kutosha ikiwa na miundombinu ya kisasa na vifaa vilivyopendeza. Ni safi na imepangwa kwa utaratibu mzuri, ikiakisi mazingira bora ya kujifunzia masomo ya sayansi kwa wanafunzi wa sekondari.

Mwalimu wa shule ya sekondari akiwa amevalia suti nyeusi na tai nyekundu anaelezea mfumo wa mmeng'enywa chakula kupitia sanamu ya mpira na dumu uliobandikwa juu ya ubao mweusi akiwa anatolea maelekezo huko ananyoshea vidole.

Walimu wa shule ya sekondari, waliovaa nguo za kupendeza huku wamevalia barakoa. Wanawasimamia mtihani wanafunzi wa sekondari walioketi juu ya madawati yao, yaliyopangwa kwa mistari, na wamevalia sale za kupendeza za mashati meupe na suruali za bluu.

Mwalimu wa shule ya sekondari akiwa ameshuchumaa akiwa anatafuta kitabu kutoka kwenye kabati tatu zilizopangwa vizuri ndani ya darasa lenye sakafu safi ya rangi nyekundu, vitabu hivyo hutumika kwa wanafunzi kwa ajili ya kuongeza maarifa yao.

Bweni la shule ya sekondari lenye vitanda vya rangi ya kijivu vilivopangwa kwa mstari mzuri, huku vikiwa na magodoro yaliyotandikwa kwa shuka zito zenye rangi ya pink. Bweni hili linamwanga wa kutosha na sakafu lake ni safi sana.

Maabara ya shule ya sekondari iliyopangwa vizuri ikiwa na miundombinu, kama vile mabomba ya maji; maabara hii ni safi na inavutia ikiakisi mazingira bora ya kujifunzia masomo ya sayansi kwa wanafunzi wa sekondari.

Jengo kubwa la madarasa la shule ya sekondari liliojengwa vizuri lililo likiwa na paa la rangi ya bluu, limejengwa huku pembeni kukiwa kuna sehemu ya wazi kwaajili ya shughuli nyingine za watoto kama vile michezo na kupanga mstari.

Walimu wa shule ya sekondari wa jinsia ya kike na kiume, wakiwa wanakabidhiana vitabu kutoka kwenye maboksi madogo ya rangi ya kaki yaliyopo chini. Walimu hawa wanatumia vitabu hivi kwa ajili ya kuongeza maarifa ya kufundisha wanafunzi.

Eneo la maabara ya shule ya sekondari lenye miundombinu ya kisasa kama vile mabomba ya maji vifaa vya kutosha na usafi wa hali ya juu, ikiwa mipango kwa mpangilio unaowezesha wanafunzi kujifunza vizuri na kwa ufanisi.

Walimu wa shule ya sekondari wawili wa jinsia ya kiume walionyoa safi na watanashati, wanapanga mitihani mbalimbali kwenye bahasha za kaki zilizoko juu ya meza katika eneo la nje kwa ajili ya kusafirishwa na kwenda kusahihishwa.

Kitabu cha kemia cha sekondari chenye jalada la njano na bluu, ikiwa na picha ya mtu akiwa ndani ya maabara kimechapishwa vizuri kwa lugha rahisi, na ni nyenzo muhimu ya kusaidia elimu bora kwa wanafunzi wa sekondari.

Bweni la shule ya sekondari lenye sakafu nyekundu iliyosafishwa vizuri, likiwa na madirisha yanayoruhusu mwanga unaomulika vitanda vya chuma vyenye rangi nyeusi, vyenye magodoro yaliyotandikwa na mashuka ya rangi nyeupe. Katikati ya bweni hili kuna kiti na meza zinazoruhusu wanafunzi kusoma.

Walimu wa shule ha sekondari wa rika tofauti na jinsia ya kike na kiume watanashati, wakiwa wanapanga vizuri vifungashio vya rangi ya kijani vikiwa na mitihani juu ya meza iliyopo mbele ya ubao mweusi.

Walimu wa shule ya sekondari wa jinsia ya kike na ya kiume, wakiwa wanakabidhiana vitabu mbalimbali vya kujisomea kwaajili ya kujiongezea maarifa kutoka kwenye maboksi ya rangi ya kaki, walimu hawa wakiwa wana furaha sana ya kufundisha sekondari.

Ndani ya ofisi ya shule ya sekondari, mwalimu wa jinsia ya kike aliyevalia barakoa, ameketi kwa utulivu akiwa anapitia madaftari yaliyopo juu ya meza kwa kuyasahihisha na kalamu nyekundu, akiwa anafuatilia maendeleo ya wanafunzi wake.

Darasa lenye mwanga wa kutosha, wanafunzi wameketi kwa utulivu juu ya madawati yao yaliyopangwa kwa mstari. Wakiwa wanafanya mtihani kwa utulivu, wamevalia sare za kupendeza zenye masweta yenye rangi ya chungwa, na mashati meupe ,na sketi za bluu.

Majengo ya shule ya sekondari ya madarasa yaliyopangwa vizuri, yakiwa na madirisha ya vioo yanayoruhusu mwanga wa kutosha kupenyeza na hewa safi. Huku nje kukiwa kuna sehemu kwa ajili ya kukaa na kutafakari mambo mbalimbali ya masomo yao.

Mtu mmoja akiwa anachanganya kemikali mbalimbali kwenye vyombo vya rangi ya chupa. Kemikali hizi zinapatikana kwenye chupa ndogo ndani ya maabara ya shule za sekondari, zilizopangwa vizuri na zenye miundombinu ya kutosha kwa ajili ya kusaidia wanafunzi kujifunza.

Wanafunzi wa chuo wameketi kwa makundi ndani ya darasa kubwa sana likiwa na vitabu vilivyopangwa vizuri kwenye rafu, wamekalia viti vya plastiki wakiwa wanajadili masomo yao kwa usimamizi wa walimu waliokaa mbele ya darasa hili.

Wanafunzi wa chuo wa jinsia ya kike, wameketi kwa utulivu ndani ya darasa lililobandikwa mabango ya karatasi juu ya ukuta wake, wameketi juu ya viti vya plastiki wakiwa wanasikiliza kwa makini anachofundisha mwalimu aliyesimama mbele yao kwa ubao mweupe.

Wanafunzi wa chuo wa jinsia ya kike na kiume wameketi nje kwenye kimbweta cha rangi ya kijani wakiwa wanajisomea na kujadili kwa furaha wakitumia tarakirishi mpakato, wanaashiria mazingira ya kujifunza yenye ushirikiano na utulivu mkubwa wa akili.

Wanafunzi wa chuo wa rika tofauti na jinsia ya kike na kiume, wameketi kwa utulivu ndani ya darasa dogo lenye mwanga wa kutosha, wakiwa juu ya madawati wanamsikiliza mwalimu wa jinsia ya kiume kwa makini anayefundisha kwa kutumia bango na ubao mweupe.

Wanafunzi wa chuo wa jinsia ya kiume wameketi kwa utulivu ndani ya darasa dogo lenye mwanga wa kutosha juu ya madawati yao, wakiwa wanamsikiliza mwalimu aliyesimama mbele akifundisha kwa kutumia vifaa vya kisasa na sauti.

Wanafunzi wa chuo wa jinsia ya kike waliovalia fulana za rangi ya machungwa na nguo kwa ajili ya kujikinga, wanajifunza kwa vitendo kwa kujifunza kunyoa nywele mbalimbali, zitakazowasaidia kuongeza maarifa na kuwapa wigo mpana wa ajira katika jamii.

Ndani ya darasa kubwa sana lenye mwanga wa kutosha kuna kundi kubwa la wanafunzi wa rika tofauti na jinsia ya kike na kiume wa chuo kikuu, wameketi kwa utulivu ndani ya darasa hili lenye madirisha makubwa yanayoruhusu mwanga wa kutosha na hewa safi kuingia.

Wanafunzi wa chuo wa rika tofauti, wameketi kwa utulivu ndani ya darasa kubwa sana lililojaa wanafunzi wa jinsia ya kike na kiume. Wamekalia viti vya rangi nyekundu wakiwa wanamsikiliza mwalimu aliyesimama mbele yao kwa umakini, anayefundisha kwa kutumia ubao wa kisasa.

Ndani ya darasa dogo la chuo kikuu wanafunzi wa rika tofauti na jinsia ya kike na kiume; wameketi kwa utulivu juu ya madawati yao, wakiwa wanamsikiliza kwa makini mwalimu wa tanashati aliyesimama mbele yao kwa kutumia sauti.

Ndani ya darasa dogo lenye mwanga wa kutosha unaopita kupitia madirisha na taa zilizopo juu, wanafunzi wa chuo wameketi kwa utulivu wakiwa wamevalia barakoa kwaajili ya kulinda afya zao. Wanamsikiliza kwa makini mwalimu wa kiume aliyesimama mbele yao akifundisha kwa kutumia sauti.

Wanafunzi wa chuo wakiwa katika darasa dogo wamevalia sare za kupendeza ya mashati meupe na masheta ya bluu, wamekaa juu ya madawati wakisikiliza kwa umakini mwalimu anachofundisha kwa kutumia ubao mweupe na vifaa vya kisasa.

Wanafunzi wa chuo wa jinsia ya kike wameketi kwa utulivu juu ya viti vya plastiki na mbele yao kuna meza zilizojaa makaratasi, wakiwa wanamsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao, anayefundisha kwa kutumia ubao mweupe.

Ndani ya bweni la chuo kikuu wanafunzi watatu wa jinsia ya kike wakiwa ndani wawili wamekalia kitanda cha mbao kilichotandikwa vizuri kwa mashuka safi, huku mmoja wao amechuchuma akiwa anaendelea na zoezi la kupanga nguo kwenye kabati dogo la rangi ya kijani.

Wanafunzi wa chuo wameketi kwa utulivu ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha juu ya madawati ya kisasa. Wakiwa wanatumia kompyuta mpakato kuandika wanachofundishwa na mwalimu wa jinsia ya kike aliesimama mbele yao akifundisha kwa kutumia ubao mweupe.

Wanafunzi wa chuo wa jinsia ya kike na kiume, wameketi katika sehemu ya nje ya vingweta wakiwa wanajisomea na kujadili kwa furaha, huku wakitumia kompyuta mpakato wanaashiria mazingira ya kujifunza yenye ushirikiano na utulivu mkubwa wa akili.

Ndani ya darasa dogo lenye mwanga wa kutosha, wanafunzi wa chuo wa rika tofauti, na jinsia ya kike na kiume, wameketi kwa utulivu, wakiwa wanasikiliza kwa makini mwalimu wa jinsia ya kike aliyesimama mbele yao, akifundisha kwa kutumia ubao mweupe.

Wanafunzi wa chuo wa jinsia ya kike na kiume na rika tofauti, wakiwa wanaelekezana jambo linaloonekana kwenye kompyuta mpakato zilizopangwa vizuri juu ya meza. Wanajisomea kwa ajili ya kuongeza maarifa.

Ndani ya darasa dogo linalopatikana katika chuo, wanafunzi wa rika tofauti na jinsia ya kike na kiume, wamekaa juu ya viti vyao kwa utaratibu. Wakiwa wanamsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao, anayefundisha kwa kutumia ubao mweupe.

Ndani ya darasa dogo la chuo, wanafunzi wa rika tofauti wa jinsia ya kike na kiume, wameketi wamevalia barakoa kwa ajili ya kulinda afya zao. Wanasikiliza kwa makini mwalimu wa jinsia kiume aliyesimama mbele yao.

Wanafunzi wa chuo wa jinsia ya kike na kiume, wengine wakiwa wamekalia viti vya plastiki na wachache wakiwa wamesimama, wakiwa wanaangalia kitu kinachoonyeshwa kwenye kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza, huku mwalimu wa kiume akiwa anafuatilia kwa ukaribu ili kuwaelekeza.

Wanafunzi wa chuo wa jinsia ya kike na kiume wameketi nje kwenye kimbweta, wakiwa wanajisomea kwa kujadili kwa furaha huku akitumia kompyuta mpakato. Wanaashiria mazingira ya kujifunza yenye ushirikiano na utulivu wa akili katika mazingira safi ya chuo.

Ndani ya darasa lenye mwangaza wa kutosha, wanafunzi wa jinsia ya kike wameketi wakiwa wanajisomea, na wengine wakitumia kompyuta, huku mwalimu aliyesimama akiwa anafuatilia maendeleo yao na kuelekeza mambo mbalimbali.

Ndani ya darasa kubwa sana la chuo kikuu wanafunzi wa rika tofauti na jinsia ya kike na ya kiume wameketi kwa utulivu wakiwa wanaandika wanachofundishwa na mwalimu kwa kutumia kompyuta na karatasi, mwalimu amesimama mbele yao akiwa anafundisha kwa kutumia vifaa vya kisasa.

Ndani ya darasa kubwa sana, likiwa na mwanga wa kutosha unaotoka kwenye taa zilizofungwa juu na madirisha makubwa. Wanafunzi wameketi kwa utulivu huku wamevalia sare za suti zinazopendeza, wanajisomea juu ya madawati yaliyopangwa vizuri kwa mstari.

Wanafunzi wa chuo wa rika tofauti na jinsia ya kike na kiume, wameketi kwa utulivu ndani ya darasa dogo lililopangwa vizuri juu ya madawati yao, wakiwa wanamsikiliza kwa makini mwalimu wa kiume aliyesimama mbele yao.

Wanafunzi wa jinsia ya kike na kiume wa chuo, wa rika tofauti, wanajadiliana kitu wanachokiona kwenye kompyuta mpakato iliyopangwa vizuri juu ya meza, ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha, wakiwa wameketi na wengine wawili wamesimama.

Ndani ya darasa dogo, likiwa na mwanga wa kutosha, wanafunzi wa chuo cha kati wa rika tofauti na jinsia ya kike na kiume, wameketi kwa utulivu wakiwa wanamsikiliza mwalimu aliyesimama mbele yao, akiwa anafundisha kwa kutumia sauti na ubao mweupe,

Ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha wanafunzi wa chuo wameketi kwa utulivu wakiwa wanajisomea kwa kutumia madaftari, simu na kompyuta mpakato zilizowekwa juu ya meza. Darasa hili lina mwanga wa kutosha na hewa safi inayopita katika madirisha yake.

Ndani ya darasa dogo, wanafunzi wa chuo wa rika tofauti na jinsia ya kike na kiume, wameketi kwa utulivu juu ya viti vyao wakiwa wanamsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao akifundisha kwa kutumia kompyuta ndogo na sauti.

Ndani ya darasa dogo la chuo kuna wanafunzi wa rika tofauti na jinsia ya kike na kiume, wakiwa wameketi kwa utulivu juu ya madawati yao wakimsikiliza kwa makini mwalimu wa kiume aliyesimama mbele yao anayefundisha kwa kutumia sauti.

Ndani ya darasa dogo kuna wanafunzi wa jinsia ya kike waliovalia fulana za rangi ya machungwa. Wameketi kwa utulivu ndani ya darasa hili wakimsikiliza kwa makini mwalimu wa kike aliyesimama mbele yao, anayewafundisha kwa kutumia vifaa mbalimbali

Ndani ya darasa la chuo kikuu dogo, wanafunzi wa rika tofauti wa jinsia ya kike na kiume wameketi kwa utulivu juu ya madawati yao. Wakiwa wanamsikiliza mwalimu mtanashati wa jinsia ya kiume aliyesimama mbele yao.

Ndani ya darasa kubwa sana lenye taa zilizowaka zikaleta mwanga wa kupendeza na madirisha makubwa sana. Wanafunzi wa chuo kikuu wamekaa kwa utulivu juu ya madawati yao; yaliyopangwa kwa mstari ulioonyooka, wakiwa wanafanya mtihani huku mwalimu amewasimamia.

Ndani ya bweni la chuo wanafunzi wakiwa wameketi kwa utulivu juu ya kitanda cha mbao kilichotandikwa mashuka safi na yenye rangi ya kupendeza. Mmoja wa wanafunzi amechuchumaa akiwa anapanga nguo kwenye kabati ya rangi ya kijani kwa muonekano mzuri.

Ndani ya maktaba ya kujisomea kubwa sana na yenye mwanga wa kutosha, ikiwa na madirisha kwa ajili ya kuingiza hewa na mwanga wa ziada. Wanafunzi wa chuo wameketi kwa utulivuu wakiwa wanajisomea kwa ukimya mkubwa sana kwa kutumia vifaa mbalimbali kama vile kompyuta mpakato.

Ndani ya darasa la chuo lenye mwanga wa kutosha, wanafunzi wa jinsia ya kike na kiume na rika tofauti, wameketi kwa utulivu juu ya madawati yao na mbele yao kuna kompyuta mpakato, wakiwa wanamsikiliza mwalimu wa jinsia ya kike kwa umakini.

Wanafunzi wa chuo, wameketi kwa utulivu ndani ya darasa safi lenye mwanga kutosha, wakiwa wanamsikiliza mwalimu aliyesimama mbele yao kwa umakini mkubwa. Wamevalia barakoa kwa ajili ya kulinda afya zao dhidi ya magonjwa ya mlipuko mbalimbali.

Wanafunzi wa chuo wa jinsia ya kike na kiume wamekaa kwa utulivu katika sehemu ya nje juu ya kimbweta cha rangi ya kijani, wakijosomea kwakujadili kwa furaha huku wakitumia kompyuta mpakato, wanaashiria mazingira ya kujifunza ni ya ushirikiano na utulivu wa akili.

Ndani ya darasa kubwa sana lenye mwanga wa kutosha na taa zenye kuvutia wanafunzi wa chuo kikuu waliovalia suti wamekaa kwa utulivu juu ya madawati yaliyopangwa kwa mstari ulionyooka, wakiwa wanafanya mitihani na wamesimamiwa na mwalimu.

Wanafunzi wa chuo wakiwepo wa jinsia ya kike na ya kiume, wamevalia majoho meusi yenye mistari myekundu mazujri sana na yanayo vutia. Wanarusha kofia juu kwa pamoja wakiashiria furaha kubwa ya kuhitimu masomo yao.

Ndani ya darasa kubwa lenye mwanga wa kutosha, wanafunzi wa chuo wameketi kwa utulivu, wakiwa wanamsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao, anayefundisha kwa kutumia sauti. Wanafunzi hao wa jinsia ya kike na kiume na rika mbalimbali, wanajifunza mambo mengi.

Wanafunzi wa chuo wameketi na wengine wamesimama wa rika tofauti na jinsia ya kike na ya kiume, wakiwa wanaangalia jambo kwenye kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza. Huku mwalimu akiwepo kusimamia kazi hii na kuwaelekeza mambo mbalimbali.

Ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha unaopita kupitia dirisha la vioo na hewa safi wanafunzi wa chuo wawili wameketi kwa utulivu juu ya madawati wakiwa wqnatumia kompyuta kufanya kazi zao. Kompyuta hizi pia huwasaidia kusoma na kuongeza maharifa.

Wanafunzi wa chuo kikuu wameketi kwa utulivu ndani ya darasa kubwa lenye mwanga wa kutosha, wakiwa wameketi kwa makubdi katika vitu vya plastiki wakijadiliana masomo mbalimbali kwa ajili ya kuongezeana maarifa.

Ndani ya darasa kubwa sana la chuo kikuu lenye mwanga wa kutosha unaotoka kwenye taa za juu na madirisha yaliyo wazi, kundi kubwa la wanafunzi wameketi kwa utulivu juu ya madawati yao yaliyopangwa kwa mstari wakiwa wanafanya mitihani kwa utulivu kwa usimamizi wa mwalimu.

Ndani ya chumba cha bweni cha wanafunzi wa chuo. Wanafunzi watatu wa jinsia ya kike wakiwemo ndani, wawili wameketi juu ya vitanda vyao vilivyotandikwa vizuri kwa mashuka safi. Huku mmoja amechuchumaa akiendelea na zoezi la kupanga nguo kwenye kabati.

Ndani ya darasa dogo la chuo, lenye mwanga wa kutosha. Wanafunzi wa rika kubwa wameketi kwa utulivu wakiwa wanamsikiliza mwalimu wa jinsia ya kike aliyesimama mbele yao, akifundisha kwa umakini kwa kutumia sauti yake.

Wanafunzi wa chuo wa jinsia ya kike na kiume wameketi kwa utaratibu ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha huku wamekalia viti na madawati vya mbao, wakiwa wanaandika wanachofundishwa na mwalimu aliyesimama mbele yao.

Wanafunzi wa chuo, wajinsia ya kike na kiume, wakiwa wameketi chini ya vivuli katika sehemu ya wazi. Wakiwa wanajisomea juu ya vimbweta vya rangi ya kijani, wakijisomea kwa kutumia kompyuta mpakato na simu.

Ndnai ya darasa kubwa lenye mwanga wa kutosha, wanafunzi wa chuo wameketi kwa utulivu katika makundi mbalimbali, wamekali viti vya plastiki wakiwa wanajadiliana mambo mbalimbali, kwa usimamizi wa mwalimu aliyesimama mbele yao.

Ndani ya darasa kubwa la kisasa lenye mwanga wa kutosha wanafunzi wa chuo wa rika tofauti wa jinsia ya kike na kiume, wamekaa kwa utaratibu mkubwa wakiwa wanasikiliza kwa makini , wanachofundishwa na mwalimu wa jinsia ya kiume aliyesimama mbele yao.

Ndani darasa lenye mwanga wa kutosha, wanafunzi wa chuo wenye rika tofauti na jinsia za kike na kiume, wakekaa kwa utulivu juu ya madawati yao, wakiwa wanamskiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao akifundisha kwa kutumia sauti.

Ndani ya darasa lenye mwanga kutosha, wanafunzi wawili watu wazima wa chuo kikuu, wameketi kwa utulivu wakiwa wanamsikiliza mwalimu wa jinsia ya kike anayefundisha mbele yao kwa kutumia vifaa vya kisasa.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi, wameketi ndani ya darasa lenye mwanga wakutosha; wakiwa wanafundishana na kujadili jinsi ya kutumia kompyuta. Wanapata mafunzo ya vitendo yanayowaandaa kwa kazi za kiufundi na kwa ajili ya kuongeza ubunifu wao binafsi.

Wanafunzi wa jinsia ya kiume wa chuo cha ufundi aliyevalia nguo za kujikinga na kofia, kwa tabasamu anatumia mashine ya kisasa anapata mafunzo ya vitendo yanayomuandaa kwa kazi za kiufundi na kukuza ubunifu wake binafsi.

Ndani ya darasa dogo, lenye mwanga wa kutosha unaopita dirishani, wanafunzi wa chuo cha ufundi wamekaaa kwa utulivu na kwa mpango mzuri wakiwa wanajisomea na wengine wakitengeneza vifaaa mbalimbali kwa kutumia mashine za kisasa zilizopo mbele yao.

Wanafunzi wawili wa chuo cha ufundi, wakiwa wameketi ndani ya sehemu ya darasa lenye madirisha yanayopitisha mwanga na hewa ya kutosha. Wakiwa wanatengeneza vitu kwa kutumia mashine ya kisasa iliyopo juu ya meza, yenye rangi ya bluu.

Ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha wanafunzi wa elimu ya ufundi wakiwa wanapata mafunzo mbalimbali ya kutumia kompyuta na kutengeneza simu kwa kutumia vifaa vya kisasa. Wanapata mafunzo ya vitendo yanayowandaa kwa kazi za kiufundi hapo baadaye.

Wanafunzi wa ufundi stadi wa jinsia ya kiume wameketi kwa utulivu ndani ya darasa dogo huku juu ya meza zao zenye rangi nyeupe kuna vifaa mbalimbali vya kisasa vya kutengeneza simu wanapata mafunzo ya vitendo yanayowaandaa kwa kazi za kiufundi.

Ndani ya darasa lenye mwanga wa kutsha, wanafunzi wa elimu ya ufundi stadi wameketi ndani, huku wakiwa wanajisomea na wengine wakitengeneza vitu mbalimbali kwa kutumia vifaa vya kisasa vilivyopo juu ya meza zao, Wanapata mafunzo ya vitendo yanayowandaa kwa kazi za kiufundi.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wameketi kwa utulivu ndani ya darasa dogo lenye madawati ya rangi nyeupe mbele yao wakiwa na makaratasi tayari kwa ajili ya kuandika watakachofundishwa na mwalimu atakayeingia ndani.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wameketi ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha wakiwa wanatengeneza vitu mbalimbali kwa kutumia mashine ya kisasa yenye rangi ya buluu iliyopo juu ya meza zao zenye rangi nyeupe kwa umakini mkubwa.

Ndani ya darasa lenye vioo vinavopitisha mwanga wa kutosha wanafunzi wa chuo cha ufundi wameketi kwa utulivu wakiwa wamevalia makoti ya bluu, wanatengeneza simu ambapo wanapata mafunzo ya vitendo yanaowandaa kwa kazi za kiufundi.

Mwanafunzi wa jinsia ya kike aliyevalia kiremba kichwani na koti ya rangi ya bluu amekaa pembezoni mwa mashine za kisasa za kutengenezea simu zilizojaa juu ya meza, anapata mafunzo ya vitendo yanayomsaidia kuongeza ubunifu wake binafsi.

Wanafunzi wa ufundi wa jinsia tofauti, wakiwa wamevalia barakoa, wametenngeneza mashine ya kisasa kwa kutumia mafunzo waliyopata katika chuo cha kiufundi, kilichowaandaa kwa kazi mbalimbali pamoja na kukuza ubunifu wao binafsi.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi waliovalia makoti safi ya usalama wakiwa wanamsikiliza mwalimu aliesimama kati yao, anayefundisha jinsi ya kutengeneza kifaa kidogo cha kisasa kilichopo juu ya meza, wanapata mafunzo ya vitendo yanayowaandaa kwa kazi za kiufundi.

Ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha, wanafunzi wa elimu ya ufundi wamekaa kwa utulivu wakiwa wanatengeneza simu zilizopo mbele ya meza zao kwa kutumia mashine ndogo za kisasa, wanapata mafunzo ya vitendo yanayowaandaa kwa kazi za kiufundi.

Ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha, wanafunzi wa ufundi wakiwa wameketi kwa utulivu wakitengeneza simu kwa kutumia vifaa vya kisasa vilivyopo mbele yao juu ya meza yenye rangi nyeupe, wanapata mafunzo ya vitendo yanayowaandaa kwa ajili ya kazi za kiufundi.

Mwanafunzi wa elimu ya ufundi stadi wa jinsia ya kike, aliyevalia koti maalumu la rangi ya bluu, ameketi kwa utulivu pembeni mwa mashine za kisasa za kutengenezea simu. Anapata mafunzo ya vitendo yanayomuandaa kwa kazi ya kiufundi.

Ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha, wanafunzi wa elimu ya ufundi wameketi kwa utulivu huku wamevalia makoti ya rangi ya bluu. Wakiwa wanatengeneza vifaa mbalimbali kwa kutumia mashine za kisasa zilizopo juu ya meza zao.

Ndani ya darasa dogo lenye mwanga wa kutosha, wanafunzi wameketi kwa utulivu wakiwa wajisomea kwa kutumia kompyuta na kufanya kazi zao, huku mwalimu wa jinsia ya kiume aliyevalia koti la kijani akiwa anakagua kazi zao na kuwapa maelekezo.

Ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha wanafunzi wa ufundi wakiwa wanatengeneza kompyuta ndogo iliyofunguliwa wazi kwa kutumia vifaa vya kisasa, wanapata mafunzo ya vitendo yanayoandaa kwa kazi za kiufundi zitakazowasaidia baadaye.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wa jinsia ya kike na kiume wakiwa wamevalia miwani na nguo za kujikinga, wakiwa wanamsikiliza mwalimu anayewafundisha kazi za vifaa mbalimbali vya kisasa vilivyopo juu ya meza.

Mwanafunzi mmoja wa jinsia ya kiume wa elimu ya ufundi wa stadi, aliyevalia koti safi la rangi ya bluu, anatengeneza simu kwa kutumia vifaa vya kisasa vilivyopo mbele yao, huku akijiandaa kwa ajili ya kazi za kiufundi na kukosa ubunifu wake binafsi.

Wanafunzi wa ufundi wakiwa ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha. Wakiwa wanatengeneza samani mbalimbali kwa kutumia mbao, kama vile; meza ndogo kwa usimamizi wa mwalimu. Wanapata mafunzo ya vitendo yanayowaandaa kwa kazi mbalimbali za ufundi.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wakiwa kwenye mazingira ya karakana, wakitengeneza gari kwa kushirikiana huku wengine wamesimama wakilikagua sehemu mbalimbali ikiwepo nyuma, wanatengeneza kwa kutumia vifaa tofauti kama vile spana, jambo linaloashiria mafunzo ya vitendo ya ufundi stadi.

Wanafunzi wawili wadogo wa jinsi ya kiume na kike wakiwa wametengeneza mashine ndogo iliyopo juu ya meza, wanapata mafunzo ya vitendo yanaowandaa kwa kazi za kiufundi nakujuza ubunifu wao binafsi.

Ndani ya darasa ya chuo cha ufundi yenye mwanga wa kutosha, wanafunzi mbalimbali wameketi kwa utulivu, wakiwa wanafanya kazi zao kwa kutumia kompyuta zilizo juu ya meza zao zenye rangi nyeupe, wakipata maarifa kwa ajili ya kuongeza ujuzi wao binafsi.

Ndani ya chumba cha kazi cha chuo cha ufundi, mwanafunzi akiwa anasimamiwa na walimu wake wote wakiwa wamevalia barakoa, anatumia mashine ya kisasa kwa ajili ya kupaka rangi amejifunza kwa vitendo kwa ajili ya kazi za kiufundi.

Katika chuo cha elimu ya ufundi wanafunzi wa jinsia mbalimbali wameketi kwa utulivu ndani ya darasa dogo wakiwa wamevalia makoti ya buluu, kila mmoja akifanya kazi kwa kutumia kompyuta iliyopo juu ya meza huku mwalimu aliyevalia barakoa akisimamia kazi hii kwa makini.

Wanafunzi wa ufundi wakiwa katika mafunzo ya vitendo. Wamevalia mavazi maalumu ya kujikinga na kofia ngumu kwa ajili ya usalama. Wanajifunza hatua kwa hatua jinsi ya kujenga nyumba kwa kutumia vifaa halisi. Mafunzo haya yanawaandaa kwa ajira au kujiajiri katika sekta mbalimbali za ujenzi.

Ndani ya darasa dogo kuna wanafunzi wa elimu ya ufundi wa jinsia ya kiume walioketi kwa utulivu, huku wakiwa wanatengeneza simu zilizopo mbele yao kwa kutumia mashine za kisasa. Wanafunzi hawa wanapata mafunzo ya vitendo yanayowaandaa kwa kazi za kiufundi.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi, wakiwa wanajifunza kwa makini, huku wamevalia miwani na nguo za kujikinga Wakiwa wanafundishwa kwa vitendo jinsi ya kuchomelea chuma. Wanapata mafunzo haya yanayowaandaa kwa kazi za kiufundi.

Wanafunzi wa ufundi stadi, wakiwa katika mafunzo ya vitendo, wamevalia mavazi maalumu ya kujikinga na kofia ngumu kwa ajili ya usalama. Wanajifunza hatua kwa hatua jinsi ya kujenga nyumba kwa kutumia vifaa halisi. Mafunzo haya yanawaandaa kwa kazi za kujiajiri katika sekta ya ujenzi.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wa jinsia ya kike waliovalia miwani za kuchomelea, wamesimama ndani ya sehemu ya kufanyia kazi wakiwa wanajifunza kwa vitendo jinsi ya kutumia mashine ya kuchomelea vyuoni wanapata mafunzo ya vitendo wanaoandaa kwa ajili ya ufundi.

Ndani ya darasa dogo lenye mwanga wa kutosha, wanafunzi wa elimu ya ufundi stadi wawili wameketi kwa utulivu, wakiwa wanatengeneza simu kwa kutumia mashine ndogo yenye rangi ya bluu iliyopo juu ya meza, wanapata mafunzo ya vitendo yatakayowaajiri.

Mwanafunzi mmoja wa jinsia ya kiume wa elimu ya ufundi aliyevalia nguo za kujikinga na viatu vigumu, akiwa anakagua nyuma ya gari kwa kutumia vifaa vya kisasa kama vile; spana. Anapata mafunzo ya vitendo yanayomuandaa kwa kazi za kiufundi.

Mwanafunzi mmoja wa jinsia ya kike aliyevalia koti la rangi ya buluu kwa ajili ya usalama, akiwa anatumia mashine inayoonyesha ufanyaji kazi wa nguvu wanapata mafunzo ya vitendo wanaomsaidia kwa kazi za kiufundi na kukuza ubunifu wake binafsi.

Wanafunzi wa ufundi wa jinsia ya kike na kiume waliovalia mawani na nguo salama za rangi ya bluu, wanamsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama katikati yao akiwa amevalia koti jeupe akiwafundisha jinsi ya kutengeneza mashine mbalimbali zilizopo mbele yao.

Wanafunzi wa ufundi wakiwa katika mafunzo ya vitendo wamevalia mavazi maalum ya kujikinga na kofia ngumu kwa ajili ya usalama, wanajifunza hatua kwa hatua jinsi ya kujenga nyumba kwa kutumia vifaa halisi; mafunzo haya yanawaandaa kwa ajili ya kujiajiri katika sekta mbalimbali za ujenzi.

Mvulana mmoja akiwa ndani ya duka anatengeneza "TV" ndogo kwa kutumia vifaa vya kisasa. Anatumia ellimu ya ufundi aliyoipata katika vyuo, iliyomsaidia kujifunza kwa vitendo ili kufanyia kazi kazi hii muhimu baada ya kuongeza ujuzi.

Ndani ya darasa la chuo cha ufundi, wanafunzi wameketi kwa utulivu wakiwa wamevalia nguo za rangi ya bluu huku mmoja wao amesimama, wengine wanajisomea na wengine wanatengeneza vifaa mbalimbali kwa kutumia mashine za kisasa zilizopo juu ya meza zao.

Mwanafunzi mmoja wa elimu ya ufundi wa jinsia ya kiume akiwa ameketi huku amevalia koti la rangi ya bluu, akitengeneza simu kwa kutumia vifaa vya kisasa vilivyopo mbele yake, akijipatia mafunzo ya vitendo yanayomuandaa kwa kazi za kiufundi.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi stadi wa jinsia ya kike na kiume wakiwa wamevalia miwani na nguo za kujikinga kwa ajili ya usalama, wakiwa wanamsikiliza kwa makini mwalimu aliyevalia koti jeupe akiwafundisha jinsi ya kutengeneza vifaa mbalimbali vya kisasa vilivyopo mbele yao.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi stadi wakiwa ndani ya darasa dogo lenye mwanga wa kutosha wanatengeneza simu na wengine wanajisomea, wakipata mafunzo ya vitendo yanayowaanda kwa kazi ya kiufundi na kukuza ubunifu wao binafsi.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi stadi wa jinsia ya kike waliovalia vifaa maalumu na nguo maalumu kwa ajili ya kujikinga. Wanajifunza kwa vitendo jinsi ya kuchomelea chuma kwa kutumia mashine ya kisasa. Hali itakayowasaidia katika kuongeza maarifa.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wa jinsia ya kiume waliovalia makoti ya rangi nyekundu wanaelekezwa kwa vitendo kutengeneza simu na mwalimu aliyevaa fulana ya rangi nyeusi, mafunzo haya yanawaandaa kwa kazi za kiufundi na kukuza ubunifu wao binafsi.

Katika karakana ya chuo cha ufundi stadi. Mwanafunzi mmoja aliyevalia nguo za kujikinga akiwa nyuma ya gari, akiendele na zoezi la kutengeneza. Anapata mafunzo ya vitendo yanayomuandaa kwa kazi za kiufundi na kukuza ubunifu wake binafsi.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wakiwa wameketi ndani ya darasa kinachopatikana kwenye chuo chao, wakiwa wanatengeneza simu zilizopo mbele yao kwa kutumia vifaa vya kisasa, hali inayowafundisha kwa vitendo na kuwaandaa kwa kuwa mafundi baadaye.

Kijana mmoja akiwa ndani ya duka akitengeneza tivi aliyoigeuza kwa kutumia vifaa vya kisasa, anatumia elimu aliyoipata kutoka chuoni iliyokuwa anamfundisha kwa vitendo kwa ajili ya kujianda na kazi hii ya kiufundi na kupanua wigo wake.

Ndani ya chumba cha kisasa kilichofunikwa vizuri kwa kitambaa cha rangi nyeupe. Mwanafunzi mmoja wa jinsia ya kiume aliyevalia nguo za kujikinga na barakoa, akiwa anapulizia rangi kwenye mbao ndogo, iliyowekwa katika sehemu maalumu. Huku waalimu wakiwa wanasimamia mafunzo haya ya vitendo.

Katika shule ya ufundi ndani ya darasa wanafunzi wa elimu ya ufundi waliovalia makoti ya bluu wamekaa kwa utulivu, wakijisomea kwa kutumia kompyuta zao, huku mwalimu wa jinsia ya kiume aliyevalia barakoa akikagua kazi zao kwa umakini mkubwa.

Ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha unaopita kupitia madirisha makubwa, wanafunzi wa elimu ya ufundi wamekaa kwa utulivu wakiwa wanatengeneza simu kwa kutumia mashine za kisasa zilizopo mbele zao wanapata mafunzo ya vitendo yanayowaandaa kwa kazi za kiufundi.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wa jinsia ya kiume waliovalia makoti ya usalama ya rangi nyekundu, wakiwa wanaelekezwa kitu na mwalimu aliyevalia fulana nyeusi ,wakiwa wanatengeneza na kupata mafunzo kwa vitendo yanayowaandaa kwa kazi za kiufundi hapo baadae.

Ndani ya darasa dogo wanafunzi wa elimu ya ufundi wameketi kwa utulivu juu ya viti vyao, wakiwa wanafundishwa kutumia kompyuta zilizopo mbele yao na mwalimu wa jinsia ya kiume aliye valia koti la rangi ya kijani.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi waliovalia barakoa kwa ajili ya kulinda afya zao, wakiwa ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha, wanatengeneza samani mbalimbali kwa mbao kama vile meza, zinazokaguliwa vizuri na kuelekezwa na mwalimu alievalia vazi la bluu.